Rais William Ruto pamoja na mama Rachel Ruto wakiwa wanachukuwa hatamu zao za uongozi wakichukuwa kiapo mbele ya umati wa taifa la Kenya akiwa anaelekezwa na mmoja wa msajili wa mahakama, rais anachukua hatamu zake na kisha anatoa kiapo cha ofisi.

Rais William Ruto pamoja na mama Recho wakiwa katika shughuli ya kuchukua kiapo cha ofisi walipo apishwa mwaka wa elfu mbili na shirini na mbili rais ambaye anaonekana kuibeba bibilia na kisha kuweka mkono wake mwingine katika bibilia anachukua kiapo cha atamu ya ofisi.

Mchezo huu ni mchezo wa kandanda. Timu ya Posta Rangers pamoja na timu ya polisi wanacheza mchezo huu. Timu hizi mbili ni timu hazimu tangu jadi. Na timu hizi zinawaleta mashabiki wengi katika kutazama mchezo wao.

Mawakili ambao wanachukua kiapo chao cha kuwa mawakili baada ya kumaliza shughuli ya masomo katika shule ya mawakili nchini . Mawakili hawa ambao wanaonekana kuwa na tabasamu wamebeba bibilia na kusoma kutoka kwa karatasi kuashiria kwamba wamehitimu.

Shughuli ya huduma inaonekana katika picha hii. Picha hii ambayo inawaonyesha watu ambao wamevaa sare rasmi za huduma, na watu ambao wamekuja ili wakaweza kuhudumiwa , na askari ambaye anahakikisha kwamba kuna ubora wa huduma katika picha hii, inaashiria kwamba kuna angalau huduma ambayo inaendelea katika chumba ha huduma.

Tunashuhudia foleni ndefu ambazo ziko katika eneo hili na ofisi hiza za kiserikali kila mmoja akiwa amepanga foleni iliangalau akaweza kupata huduma foleni zinaonekana kuwa ndefu na wakenya watulivu katika viti vyao iliangalau wakaweza kupokea huduma.

Wachezaji wa timu hizi mbili, timu moja ambao imevaa jezi la rangi nyekundu kisha nyingine ambao imevaa jezi ya rangi ya manjano wapo katika shughuli ya kucheza mchezo, wachezaji hawa ambao wanashabikiwa na washabiki wengi ambao wamejiingiza katika uga huu, wanajifurahisha sana.

Kwenye Huduma Kenya, utapata huduma mbalimbali kama huduma ya kutosha ushuru, huduma za V.A.T,huduma za malipo ya uzeeni na huduma mbalimbali. Kwenye sehemu hizi, wateja hukaa jinsi ambavyo wamekaa ili waweze kuhudumiwa huduma mbalimbali.

Aliyekuwa kinara wa ufisadi na mwenye kiti wa ODM Raila Odinga akiwa pamoja na wanachama wake katika jumba hili Orange house . Wanachama hao ambao nawatambulisha mmoja kwa mwingine anaonekana kuwa amebeba mkono wa ishara kwamba yeye ndiye anatambulishwa.

Wahudumu wa shirika la Huduma Kenya wakiwa katika shughuli za kuwahudumia wakenya, wahudumu hawa ambao wamevaa barakoa katika pua zao wanaonekana kuwazungumzia wateja ambao pia wamevaa barakoa katika pua zao.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda, wachezaji hawa ambao wamevaa mavazi ya rangi ya nyeusi pamoja na mavazi soksi za rangi ya majani wanaonekana kupokea na kusherehekea matokeo ambayo wamekuwa nayo katika uwanja.

Wachezaji wa timu wakiwa wamejikunyata pamoja angalau kupeana wosia ambao utawafanya waweze kushinda mchezo, wachezaji hawa ambao wamevaa nguo ya samawati wanaonekana kuwa wa timu ya ingwe almaarufu timu ya AFC Leopards.

Bendera ni moja wapo ya vitu ambavyo huonyesha uzalendo wetu. Uzalendo ni kitu ya kupenda taifa, ajinsi taifa hilo linaweza kuwa moja wapo ya vitu ambavyo huwa ndaniyako. Kwa hivyo uzalendo ni jambo la muhimu na ni jambo ambalo linafaa kuwa na waKenya ama watu wote. Bendera ni ya Kenya.

Klabu ya Gorrmahia ni mojawapo ya klabu mahidi sana humu nchini. Klabu hii inajivunia mashabiki wengi ambao hutokana na maeneo mengi humu nchini kila eneo lina klabu au muungano wa mashabiki ambao huja kwanjia spesheli katika michezo ya klabu hii.

Ukichukua stakabadhi muhimu katika picha hii inaonyesha kwamba kuna watu ambao wanachukua stakabadhi hasa ujumbe wao wa vidole na mwengine ambaye anaandikisha majina yake kwenye karatasi na mhudumu ambaye amevaa barakoa anahakikisha kwamba stakabadhi zao zimeweza kurekodiwa.

Mchezo wa vikapu almaarufu basketball ni mchezo ambao una umahiri na ushabiki mkuu nchini, wachezaji wa mchezo huu huvalia nguo ambazo ni nyepesi viatu ambavyo ni vyepesi ili wakaweza kukimbia katika uwanja huu angalau wakaweza kuleta ushindani katika mchezo.

Aliyekuwa waziri Justine Muturi akiwa anazuru eneo hili la huduma Kenya akiwa ameambatana pamoja na maafisa wakuu katika, idara hiyo wakiwa wanazuru pamoja na wafanyikazi katika huduma center. Wafanyakazi hawa ambao wanamskiza, akimuuliza maswali dada mmoja ambaye yuko kwenye kaunta.

Je, unajua kwamba timu mojawapo ya timu sugu za kandanda katika nchi ya Kenya ni timu ambao unaitwa Gor Mahia . Timu hii ina wafuasi ama wale ambao wanaipigia debe kutoka pembe nyingi za ulimwengu. Mojawapo ya mashabiki ambao wanaipigia debe ni mashabiki ambao hutoka milimani. Na mashabiki hawa hutembea na timu hii kila ambapo wanaenda kucheza ili kuhakikisha ya kwamba wanawapea motisha katika hali yao ya kimchezo.

Hawa ni mashabiki wa timu ama klabu ya Gormahia mashabiki hawa ambao wamevaa sare rasmi ya timu ya Gormahia ambayo ina thaminiwa na mthamini wa Sport Pesa wanaonekana kuwa na furaha sana wakishabikia timu yao ambayo inacheza katika upande mwingine.

Mojawapo ya chama tawala na chama ambacho kimeishi katika miaka mingi ni chama cha KANU. Chama hiki kiliongozwa na aliyekuwa marehemu mustaafu rais Daniel Arap Moi. Wakati wa enzi zile, chama hiki kilifanya kampeni na mojawapo ya kauli biu ilikuwa kura wa Moi.

Wakenya mbalimbali wakiwa wapiga foleni katika huduma Kenya wakiwa wanangoja aina yao ya zamu ili wakaweze waka pokea huduma ambazo wanaziihitaji, kuna muhudumu wa shirika la huduma Kenya ambaye amesimama ili angalau kuwaeleza yale ambao yanawangoja mbele.

Jaji huu Martha Koome ndiye rais wa mahakama. Jaji huyu ameidhinishwa na serikali ya Kenya kuhudumia mahakama. Kwa hivyo yeye ndiye ambaye hutoa maamuzi ya juu sana ya mahakama . Rais huyu alichukua mamlaka baada ya aliyekuwa rais wa mahakama anaitwa David Maraga.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa chukua kiapo chake Cha ofisi alipo chaghuliwa kama jaji mkuu wa ishara ya mahakama. Wakiwa karibu naye ni watu ambao wanahakikisha kwamba anaweza chukua atamu hii ya uongozi kwa kula kiapo Cha ofisi.

Foleni ndefu zilizowekwa mahali hapa ili angalau wakenya wakaweze kupokea huduma kutokana na shirika la huduma Kenya. Mmoja wa wafanyikazi wa shirika hili, ambaye anaonekana kuwa kwenye tarakilishi anajaribu sana ili angalau akaweze kuwahudumia watu waliowekwa kwenye foleni.

Mojawapo ya idara za serikali ni idara ya mahakama. Idara hii huongozwa na jaji mkuu ambaye huapishwa pamoja na kuchukua kiapo cha ofisi anapokuwa anaingia kwenye ofisi. Jaji mkuu, huweza kuangalia mambo yote katika mahakama zetu kuanzia mahakama ya upeo hadi mahakama nyingine za chini. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni mkuu wa idara ya mahakama na husimamia na huwezesha shughuli za idara ya mahakama.

Tuko pamoja, ni mojawapo ya ishara ya chama cha Jubilee, ambacho kilikuwa chama tawala cha uongozi wa raisi aliyestaafu Uhuru Kenyatta. Chama hiki kilishirikiana pamoja na vyama vingine kuunda serikali. Inaonekana kuwa na mikono miwili ambayo umefumukana pamoja.

Wahudumu wa shirika la huduma Kenya wakichukua stakabathi muhimu kutoka kwa wateja wao, mojawapo ya stakabathi wanazochukua ni alama za vidole ambazo zinaweza kufanya mtu kuweza kupokea kitambulisho na huduma nyingine ya kiserikali.

Cha PNU kikiwa kikiongozwa na Kiraitu Murungi pamoja na aliyekuwa kinara wa ODM, Raila Odinga, kikiwa kimemwalika kisha wanasherehekea na wana keki ambayo imeandikwa "PNU".

Jaji mkuu Martha Koome, akiwa pamoja na majaji wa koti ya upeo wajuu, almarufu Supreme Court wakiwa wanasikiza kesi ya kuchaguliwa kwa raise wa tano wa jamuhuri ya Kenya, William Ruto.

Rais wa idara ya mahakama pamoja na Rais wa taifa la Kenya, Rais William Ruto wakiwa pamoja na Rais Koome wakiwa wanashirikiana kwa pamoja, kuna mambo mengi ambayo wanashirikiana idara ya mahakama na serikali kuu kuhakikisha kwamba ushirikiano wao ni dhabiti na unaendelea.

Wachezaji wa klabu ya Tasker FC. Wakiwa wamewejikunyata pamoja kwa ajili ya ombi na kwa ajili ya ma shauriano ya moja kwa moja. Anaonekana goalkeeper ambaya amevaa kivingine kutokana na wachezaji hao wengine, ambao wamevaa rangi ya manjano kule juu na rangi nyeusi kule chini.

Wachezaji hawa wakiwa wanacheza mchezo wa kandanda, na timu mbili ambazo zinaonekana kuwa timu pizani zikiwa zimevaa majezi ya rangi tofauti. Kuna ile ambayo imevaa rangi nyeupe na ile ambayo imevaa rangi ya kijani na kule nyuma kuna mashabiki ambao wamejaa uwanja huo wakiwa wanashabikia timu zao.

Waziri wa shughuli za umma almarufu Public Service , akiwa amezuru mojawapo ya Huduma Centre anapowasilisha na kuandika katika karatasi kile ambacho anaona. Katika sehemu hii ya kusajili vikundi binafsi, anaweza kuandika vitu ambavyo ni muhimu.

Chumba hiki rasmi ni chumba cha Huduma Kenya. Huduma mbalimbali zinaweza kutolewa katika chumba hiki. Wateja hukaa katika sehemu moja na wahudumu hukaa katika sehemu nyingine. Rangi ambazo unaziona rangi za nyekundu ni rangi ambazo zinadhibitisha kwamba hii ni Huduma Kenya.

Jaji wa mahakama kuu na mkuu wa idara ya JSC Martha Koome akiwa anawahutubia wana habari katika kotengo hiki jaji mkuu ambaye anaonekana kuwa na tabasamu anawazungumzia watu ambao hawaonekani hila anaonekana mwingi wa tabasamu.

Timu hii inaonekana kushangilia bao ambalo labda limefungwa na mchezaji. Timu hii ambayo imevaa nguo za rangi ya manjano na nguo za rangi ya kijani. Inaonekana kuwa na ushabiki mkubwa. Mashabiki ambao wamekaa katika upande mwigine pia wanashangilia.

Mawakili mbalimbali ambao wamesimama kutoa taarifa nyuma ya jengo ama mbele ya jengo ya mahakama kuu humu nchini. Wanaoonekana ni wakili Stephen Kalonzo pamoja na mawakili wengine ambao wanaotoa taarifa katika maeneo haya.

Ofisi ya jaji mkuu, jaji mkuu akiwa amesimama nyuma ya bango wakiwa na ma ofisa kutoka kwa shirika la judicial service commission .Mmoja wao akiwa Omwanza anayewakilisha ma wakili katika idara hii ya judicial service commission.

Mojawapo ya sehemu katika huduma Kenya ni sehemu ya kupokea na kuuliza maswali sehemu hii ambao hupatikana katika sehemu kila mmoja anaweza kuona upatikana ilikuweza kusaidia wateja ambao hawajui kile ambacho wanafanya kuuliza mawali kisha wakaweza kuelekezwa jinsi ambavyo yanaenendwa.

Jaji mkuu David Maraga akiwa pamoja na rais aliyestahafu rais mtukufu Uhuru Kenyatta wakiwa pamoja na makamu Filomena Muilu katika makao ya mahakama wakiwa wamejumuisha pamoja kuongeza sera za serikali kuu pamoja na sera za serikali ya mahakama.

Klabu ya Tusker almaarufu wana pombe ni mojawapo ya klabu ambayo huwa na wadhamini wa kampuni ya utengenezaji pombe ya Tusker. Klabu hii ambayo huwa na mashabiki wengi ambao mara nyingi huja uwanjani wakiwa wamevaa magwanda yao rasmi ya rangi ya manjano kushabikia timu hiyo kwa sana.

Rais William Ruto ni mmoja wapo wa viongozi wa nchi ya kenya akiwa anaongoza nchi ya kenya, pamoja na kinara wa upinzani Raila Odinga. Kuna watu wengi ambao wanamzunguka Rais na mojawapo ya nguzo moja ya Rais ni kushabikia timu mbali mbali zikiwa zinacheza pamoja na marafiki wake wakiwa kwa pamoja.

Watu wanaoonekana kushabikia, wakiwa wamebeba bendera ya taifa la Kenya. Wakiwa wamebeba mikono juu kwa ajili ya kushabikia. Wanaonekana kuwa watabasamu wakiwa wanaongea maneno ambayo ni ya kufurahisha.

Chama cha ODM au chungwa katika chumba cha chungwa house , mle nyuma mna picha cha kinara wa chama hiki Raila Amolo Odinga na pamoja na viongozi wengine, wakihutubia wakenya kuhusu sera na mahitaji yao kama chama tawala cha ODM.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wamejitia rangi sawia na majezi ya timu ya Gor Mahia, wachezaji hawa ambao wamejiandika katika miili yao, wanaonekana kuwa na moyo wa kushabikia timu yao, na wanaonekana kuzungumza kwa sauti moja.

Mchezaji Michael Olunga, mmojawapo wa mchezaji ambao wamebobea sana nchini na hata kule Ugaibuni. Anapo mcheza kule Ugaibuni, mchezaji huyu upigiwa upato sana na klabu nyingi, na hata humu nchini mchezaji huyu hamefanya umahiri, na kuinua jina la taifa letu kuwa mmojawapo ya jina la kutajika katika bara la Afrika.

Wachezaji hawa wana pokea mashauri kutoka kwa kocha wao. Wachezaji ambao wana sare ambazo ni za rangi ya samawati zilizochorwa nambari tofauti tofauti mgongoni. Kuna yule wa nambari kumi na moja, nambari kumi. Wakiwa wanasikiza kwa umakini kocha na kule nyuma kuna mashabiki ambao wanashabikia mchezo huu.

Rais William Ruto pamoja na mama taifa Rachael Ruto wakiwa wanachukua kiapo cha uongozi katika uga wa Kasarani siku ya kwanza ya kuingia kwenye ofisi. Wakiwa wanachukua kiapo hiki kilichopeanwa na mmoja wa wasajili ya mahakama , wako katika hali ya tabasamu wanaangalia kiapo chao.

Michezo ya mipira hupata ufadhili mbalimbali, kutoka mashirika mbalimbali, katika nchini Kenya kuna shirika la Betika ambalo huwakabithi na kuwapiga jeki timu nyingi ambazo zinaashiria katika michezo mbalimbali, ikiwemo vilabu vya nchini, ikiwemo timu za kitaifa, na mambo ambayo ni mengi katika idara ya spoti.

Mteja pamoja na mhudumu wa Huduma Kenya wakiwa wanaangalia tarakilishi ambayo imewawezesha kuchukua baadhi ya taarifa muhimu. Muhudumu wa Huduma Kenya anaonekana kumueleza mteja wake kuhusu hatua zinazochukuliwa katika kile ambacho wanakifanya.

Vitambulisho hivi ambavyo vimerundikwa hapa, ni vitambulisho ambavyo vimechukuliwa na wakenya. Shughuli hii ambao hufanyika katika Huduma Centre inaezakusaidia watu kuvipokea vitambulisho ili vikaweza kudhibitisha kwamba wao ni wakenya halisi.

Rais wa Kenya pamoja na rais wa mahakama rais Wiliam Ruto pamoja na Koome ambao ni marais wa idara mbili za serikali, rais hawa japo wanazishughulikia idara tofauti hushirikiana katika mambo tofauti ili kuhakikisha kwamba taifa hili linapiga hatua.

Baadhi ya huduma ambazo serikali hupeana ni huduma za malipo ya uzeeni na huduma nyingine ambazo ni muhimu, malipo ya uzeeni ni malipo ambayo humwezesha mtu kujikimu maisha baada ya kustaafu, baada ya kuishiwa nguvu na yuko pale nyumbani malipo haya humwezesha mtu huyu kujiwezesha kuendeleza maisha yale ambayo atayapata pale anapostaafu.

Mmoja wapo ya wadhamini wakuu katika mchezo wa kadanda nchini Kenya ni wadhamini wa kampini ya Betika. Wadhamini hawa ni wadhamini wa klabu ya Ingwe almaarufu klabu ambayo imebobea sana katika nchini Kenya.

Katika ofisi hii ya huduma Kenya wanaonekana watu ambao ni wahudumu tu hamna wateja katika ukuta wanaonekana kwamba wanatoa huduma NCA wahudumu hawa ambao wameketi mbele ya tarakilishi zao wako tayari kuwahudumia wakenya.

Sera za serikali hufumbuliwa na kuandikwa kwenye vitabu ili vikawa ni mwongozo wa yale mambo serikali ambayo inataka kufanya ili yeyote anaye kuja badaye anaweza kufwatilia mwongozo ule kaweza kuona ni kipi ambacho kinaweza kufanywa ili wafaindi wananchi na watu ambao wanahudumiwa.

Bango la kongamano la kufanya biashara ambalo linaitwa, Nairobi International Trade Fare ,ni mojawapo ya kongamano ambao huleta watu wa biashara nyingi katika sehemu moja ili wakaweza kuonyesha vile vitu ambavyo wanavyouza na zile shughuli ambazo wanazifanya katika sehemu moja ili wakaweza kutambuliwa.

Hawa ni wahudumu wa shirika la huduma Kenya ambao wametembea katika sehemu hii iliyo wazi ili wakaweze kuwahudumia watu wengi ambao wamezuru eneo hili wamekuja ili angalau wakaweze kuhudumiwa. Katika picha hiyo, tunaona wahudumu wengi ambao wameketi kuwahudumia na kisha kuna yule mmoja ambaye amesimama.

Shughuli ya ujenzi inayoendele hapa inatumika na mashine ambazo ni za kisasa ,mashine hii amabyo imeandikwa HYUNDAI ni mojawapo ya mashine amabyo hutumika kuchimba na kuchibua ardhi hili kukawa na nafasi ya kujenga .

Jaji mkuu Martha Koome akiwa anatoa hotuba yake katika makao ya idara ya mahakama. Jaji huyu ambaye anaonekana akiwa na tabasamu kubwa, anaonekana akitoa hotuba ambayo ni ya kushawishi, akiwa amevaa makanda yake rasmi ya kazi.

Wahudumu wa Huduma Kenya wakiwa wanawahudumia watu katika eneo hili, wahudumu hawa ambao wanashughulikia sehemu mbalimbali wamekuja angalau ili wakaweza kuwasaidia watu, katika mabango haya unaona wahudumu wa kushughulikia vipande, wahudumu wa kushughulikia vyeti vya kuzaliwa na kufa, wahudumu ambao wanashughulikia shirika la kupata mikopo la HELB.

La mahakama almaarufu Judicial Service Commission linatangaza kukua ya kwamba linahitaji watu ili waweze kuwa wakiajiriwa kwa mda mfupi ili waweze kupata ujuzi wa yale mambo ambayo wanayafanya kule ndani ili waweze kujihusisha na kutengenea sheria na mambo kama hayo.

Chumba hili la Nairobi General posta au GPO ni mojawapo ya chumba ambalo ni maalum katika taifa yetu la Kenya. Katika chumba hii, utapata huduma mbalimbali zikiwemo huduma za uhamiaji, huduma za posta, huduma za kuchukua kipande na huduma nyingi.

Mashabiki wa timu ya Bandari wakiwa wanapeperusha mabango ya ushabiki wao wakiwa wamefurahi na tabasamu. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya samawati ambazo za ushabiki wa timu ya bandari wengine wanaonekana waevaa nguo nyeupe.

Posta ni mojawapo ya njia ya kusambaza na kupokea ujumbe nyingi ambazo ni za barua na jumbe nyingine nyingi, siku hizi posta huwa katika huduma Kenya kwa hivyo ni mbinu moja ya serikali ya kusambaza na kufikisha huduma kwa wananchi ili wakaweze kusambaza, kuandika na kueneza ujumbe ambao wanautaka.

Watu wengi ambao wamekaa katika eneo hili, wakiwa wanaonekana kuwa ni mashabiki wa mchezo fulani. Wengi ambao wamekaa katika sehemu mbalimbali, wanaonekana kuwa wametazama mchezo ambao unaendelea. Kwa umbali, wanaonekana wengi wakiwa wamebeba bendera, wengine wakiwa wamevaa nguo za rangi nyekundu.

Rais William Ruto pamoja na mama Rachael Ruto wakiwa wanachukua kiapo cha hatamu ya uongozi rais ambaye anaonekana kushikilia bibilia na kuweka mkono wake katika bibilia nyingine amewatazama wakenye kisha anatoa ama anachukua kiapo chake cha ofisi.

Jamaa huyu ambaye amevaa suti, anaonekana kuwazungizia wafanyakazi wa shirika la Huduma Kenya. Kule nyuma katika shirika hili ni sehemu ambayo utapata cheti Cha kuzaliwa na hata cheti Cha kufariki. Wafanyakazi Hao ambao wanaangalia kwa makini, wanatazama na kuskiza kile ambacho kinazungumzwa.

Aliyekuwa mmoja wa kinara wa upinzani Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper wakiwa pamoja na viranja wengine na wanachama wakihutubia wanahabari katika eneo hili ili kuwasisitizia yale ambayo wanaamini . Viranja ambao wamevaa sare rasmi za chama wamehudhuria kongamano hili.

Mashabiki wa klabu ya Gormahia wakiwa na furaha na tabasamu kwa ajili ya Kushabiki ya timu yao au klabu yao ya Gormahia. Mashabiki hawa ambao wamewavaa majizi yao ya ushabiki ya rangi nyeupe na rangi ya kijani wanaonekana wakiwa na firimbi mdomoni na wengine wakiwa na mabango.

Moja wapo ya sera za serikali ni huduma nzuri kwa wakenya . Unapotembelea vituo mbalimbali vya kutoa huduma hizi hasa huduma Kenya , unaweza kuhudumiwa vizuri na ukaweza kupata huduma ambazo unazihitaji.

Hawa ni mashabiki wanaoshabikia mojawapo ya timu Kenya mashabiki hawa ambao wengi wanaonekana kuvaa miwani wengine wakiwa wamevaa jesi zilizoandikwa Kenya wanaonekana kushangilia timu ambayo inacheza katika upande huo mwingine.

Inafurahisha sana kwamba siku hizi huduma za serikali zimeimarika kwa sana kwamba unaweza kuzuru Huduma Center na ukaweza kupokea huduma kwa njia ambayo ni mzuri hamna mrundiko wa laini kubwa ambazo tulikua tunaziona katika siku za nyuma, kwa hivo siku hizi unapofika kule Huduma Center mambo ni rahisi, unahudumiwa kwa urahisi na mambo yanaenda shwari.

Rais William Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua, rais Martha Koome pamoja na aliyekua jaji mkuu David Maraga wakiwa kupigwa picha katika mojawapo ya kongamano la idara ya mahakama. Rais Ruto ambaye anaonekana kumuangalia aliyekua rais wa mahakama David Maraga wanaonekana kuwa na tabasamu.

Shabiki wa mchezo wa kandanda wakiwa wamemiminika katika uga huu ama uwanja huu, wengi ambao wameonekana kuwa wamingia hadi uwanjani wanaonekana kuwa na mshawasha wa kushabikia timu yao ambayo inacheza katika upande wa pili.

Watu hawa ambao wanaonyesha mabango ambayo ni ya kura za elfu mbili kumi na saba ambazo zilijumuisha kinara wa ODM Raila Odinga pamoja na mwenza wake Kalonzo Musyoka, watu hawa ambao wako kwenye kampeni wamebeba mabango yanayoonyesha picha za kinara huyu.

Rais William Ruto alikabidhiwa cheti rasmi cha kuchaguliwa kama rais naye rais wa mahakama Martha Koome, katika shughuli ambayo ilikuwa rasmi katika uwanja wa Kasarani. Hawa wawili walipokezana mamlaka na kwa hivyo inaonyesha kumba rais alichaguliwa kama Rais wa tano wa taifa la Kenya.

Mteja huyu ambaye amevaa suti ya rangi ya bluu anaonekana ameketi katika kiti akingoja aweze kuhudumiwa katika kitengo cha uhamiaji wa serikali ya Kenya. Katika mkono wake ana dhibitisho kwamba amelipia huduma ambayo anahitaji.

Kwenye uga huu ambao ni uga wa michezo ya riadha, unaonekana mashabiki wengi ambao wamekuja ili kuwashabikia wanariadha ambao wanaonekana kufanya mazoezi na ata kushindana katika uwanja huu. Mashabiki ambao wanaonekana kuwa ni wengi wamefika ili kushabikia watu wao.

Baada ya sherehe ya wakimbiaji, wakenya hawa wamesimama kupiga picha. Wakenya hawa ambao wamesimama tisti, wakiwa na mavazi rasmi ya kukimbia ambayo yameandikwa nchini kenya, wanaonekana kuwa na kushangilia baada ya kushinda mkimbio zao.

Watu hawa ambao wamejaa huku ni watu ambao wametembea ili kupeana ujumbe muhimu kwa maofisa wa shirika la Huduma. Maofisa hawa ambao wamekaa kwenye meza wanachukua ujumbe muhimu kwa watu ili wakaweze kuandika chini katika faili ambazo wamebeba.

Klabu hii, ambayo inadhaminiwa na kampuni ya maziwa ya Brookside, huweza kuhifadhiwa na fedha zinazotokana na uuzaji wa maziwa . Klabu hii, ambayo inavaa sare ya rangi ya samawati , iko katika mazoezi huku wachezaji wakionekana kuwa na furaha.

Mashabiki hawa wanaonekana wakiwa na furaha sana. Mashabiki ambao wamevaa jezi ama mavazi ambayo yameandikwa kooga, ni mojawapo ya mashabiki ambao wanashabikia mojawapo ya timu hapa inchini Kenya. Katika uso wao hasa wa mwanaume huyu anaonekana kajipaka bendera.

WaKenya wanaonekana kupiga foleni katika vituo hivi ili angalau kuchukua stakabatdhi zao na ujumbe wao kuchukuliwa. Kuna mashini ambayo vidole vimewekwa juu ili angalau vikawaweza kuchukua stakabadhi za wateja hawa kwa ajili ya sera za serekali.

Bango hili linaonyesha jinsi idara ya mahakama ilivyo fanya hatua katika kuhakikisha kwamba wanatoa huduma nzuri za wakenya bango hili ambalo linaonyesha jinsi ambavyo wamepiga hatua ni la muhimu katika maisha ya wakenya.

Wachezaji wa timu ya ulinzi almaarufu Kenya Defence Forces wakiwa katika mazoezi yao, timu hii ni mojawapo ya timu katika ligi ya Kenya ambayo imefanya vizuri katika siku za nyuma. Wachezaji hawa ambao wamevaa majezi ya rangi nyeupe ni mojawapo ya wachezaji wazuri humu nchini.

Mhudumu wa afya akiwa anawaeleza wateja ambao wamekuja jinsi ya kupokea huduma, huduma senta ambayo ni mojawapo ya huduma za serikali za kuwapa watu huduma ambazo wanahitajhi imepiga hatua kwa kuwahudimia watu wengi na hata kueleza sera za serikali.

Mashabiki wa timu ya Gormahia hupenda kuwa na ushabiki ambao unapendeza mashabiki hawa ambao huja katika wingi wao katika michezo ya klabu yao huweza kuingia wakiwa na sare zao rasmi pamoja na kufurahisha na vyombo vya kufurahisha.

Serikali kila kuchao inatumia mabilioni ya pesa kuanzisha miradi ambayo inasindia wananchi wa kawaida. Na mojawapo ya miradi ambayo serikali huanzisha ni miradi ya usambazaji maji katika ama kwenye watu wengi duniani ama watu wengi nchini. Kwa hivyo miadi hii ni mojawapo ya sera za serikali kuwahudumia wakenya.

Huu ni mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda ambao unashabikiwa na watu wengi, ambao inaonekana ni mchezo baina ya timu ya Gor pamoja na timu ya AFC ambao kwa sasa mchezo ambao umefika katika dakika ya arobaini na mbili. Wamefungana goli moja kwa goli moja.

Huu ni mchezo wa mikono almarufu handball michezo huu ambao una timu mbili, timu ambayo imevaa majezi ya rangi nyeupe na timu ambayo imevaa jezi ya rangi ya samawati wanapigania mchezo huu na kule nyuma wanaonekana mashabiki ambao wanaangalia na kushabikia mchezo huu.

Aliyekuwa kinara wa upinzani Raila Odinga akiwa anachukua stakabadhi za vidole vyake katika ofisi hii. Ofisi hii ambayo ina watu wawili; dada na mwanamume ambaye amesimama mkabala wa Raila Odinga anaonekana kumuelekeza katika shughuli hii nzima.

Mchezo wa vikapu ambao huchezwa na mwanadada, ni mojawapo wa michezo ambao hufurahisha sana. Wachezaji hawa wakiwa wanang'ang'ania mpira ili angalau wakaweza kufunga ama wakaweza kuzuia bao ili kuingia. Wachezaji ambao wamevaa majezi ya rangi ya meusi na mengine ya rangi nyekundu.

Court Annexed Mediation In Kenya , ni mojawapo ya sera za koti ya kenya ya kuhakikisha kwamba, kesi zilizorundikwa kwenye koti, zinaweza kusuluishwa inje ya koti la kenya. Kesi hizi zinaweza kukubaliana kati ya wazee wa jamii au kati ya watu ambao wameweka kesi yao kotini.

Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na tabasamu na kushangilia wengi ambao wamevaa nguo ambazo zimeandikwa Kenya mojawapo wa mashabiki ambao wameingia uwanjani, nguo hizi ambazo ni za rangi tofauti, kuna zile za rangi nyeupe na zile za rangi nyekundu, zote zinatumika katika kushabiki.

Koti ya upeo imeidhinisha msawada ama sheria ya kutangamana kwa watu wa jinsia moja kwa jinsi ambavyo wanavyo tangamana watu wengine koti hii imeshikilia kwamba, wana sheria ama wana uhuru wa kutangamana na kujihusisha kwa mambo ya watu wa kawaida.

Katika ofisi za huduma Kenya ambapo mteja pamoja na mhudumu wanawasiliana katika kitemo Cha kupata habari. Mteja ambaye anaonekana kuwa makini kwa kile anacho ambiwa, anapata habari kutoka kwa mhudumu ambaye yuko katika meza hii. Wote wanaonekana kuvaa barakoa.

Mashabiki wa timu za Kenya ambao wanashabikia timu zao, wakiwa tabasamu kubwa na wengi ambao wanaonekana kuwa na jezi za rangi ya Kenya za rangi nyekundu. Wanaonekana kubeba bendera na kushabikia sana.

watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki wa mchezo fulani. Mashabiki hawa ambao wamevaa magwanda ambayo ni ya rangi tofautitofauti. Wengine ambao wamevaa jezi ambazo zimeandikwa Kenya Airways. Wengine ambao wamejivika bendera ya Kenya wanaonekana kushabikia mojawapo ya timu katika upande mwingine.

Mojawapo wa njia ya kukua na amani katika ulimwengu ni kuwa na mabango ambayo yanaonyesha amani na kuwa baadhi ya watu ambao wanasimama kutetea amani katika nchi ya Kenya. Mojawapo ya picha ambazo zimeweza kuibua hisia ni picha ya mheshimiwa Rachel Shebesh akiwa anatetea amani katika kaunti ya Nairobi.

Ushabiki ni jambo la muhimu sana hasa katika mipira na michezo tofautitofauti ya duniani, kwa hivyo unapowaona mashabiki katika uwanja wakishabikia timu ambayo wanaipenda wanatia motisha wale wachezaji ambao wanacheza na zaidi hueza kuleta ule mtazamo mzuri katika michezo na katika uendelevu wa taifa.

Hiki ni chumba cha huduma Kenya katika chumba hiki kuna sehemu ambao unaweza kuuliza maswali almarufu information desk katika sehemu hii kuna dada ambaye ameketi kwenye kiti na mwingine amesimama kisha wanamngoja kwa hamu na gamu mtu ambaye anatoka katika sehemu hiyo nyingine labda ni mteja anaye kuja kuuliza maswali.

Ofisi za Huduma Kenya wanapokea watu na kuhudumia watu wa sampuli mbali mbali wamekuja katika ofisi hizi ili angalau wakaweza kuhudumiwa. Katika nyuma ya tarakilishi kuna mhudumu ambaye anawaskia na kujaribu kusuluhisha mambo ambayo wamekuja kuyatafuta.

Wachezaji wa mpira wa vikapu almarufu, basketball , wakiwa katika uwanja wao. Wachezaji hawa wakiwa wamevalia magwanda yao ama jezi zao za kucheza ya rangi ya samawati na rangi nyeupe. Wanaoneka kuwa katika ushirikaji wa michezo.

Katika ofisi hii ya huduma Kenya, kuna mteja na mhudumu ambaye anawasiliana moja kwa moja. Mhudumu ambaye amevaa sare rasmi za huduma Kenya anaonekana kuwasiliana na mteja ambaye amekaa katika kiti cha wateja.

Huduma za kiserekali ni huduma mbazo hupeanwa kwa kila mwanadamu, ambayo anaishi katika kila taifa. Kwa hivo, serekali hutumia mbinu tofauti kuwasilisha sera zake kwa wanainchi na hata kuzifanya ziwe sera mbazo zinapigiwa upato kwa kila mwanainchi na kwa kila sehemu ya Taifa la Kenya.

Watu hawa wanaonekana kuandika chini kwenye karatasi, na mwisho pale anaonekana mhudumu wa shirika la huduma kenya, akiwanaoeleza kile ambacho wanakitazama. Katika picha hii pia tunamwona mkurugenzi, ama mkuu ambaye amevalia suti ya rangi nyeusi na kwenye meza kuna kipaza sauti.

Mhudumu wa huduma kenya akiwa na mteja mmoja ambaye amevaa kofia ya rangi nyekundu akichukua sitakabathi za vidole vyake ili akaweze kufanya kupata ID au kitambulisho.

Wakenya hawa ambao ni mashabiki wamefika hapa ili kushabikia timu yao, wakenya hawa mara nyingi ambao mara nyingi hubeba bendera iliyo na rangi ya kijani, na rangi nyekundu, na rangi nyeusi na rangi nyeupe, huja wakiwa na mbwembwe tayari kushabikia timu yao.

Klabu ya Gor Mahia pamoja na klabu ya AFC Leopards, ni mojawapo ya klabu bingwa ambazo zinashabikiwa nchini Kenya. Timu ya Ingwe pamoja na timu ya Kogalo wanacheza uwanjani, na wachezaji hawa wanakabana moja kwa moja, kisha wana mashabiki wengi ambao wanawatazama na kushabikia mchezo.

Serikali inajisatiti sana kuhakikisha kuwa kila mwananchi anapokea kitambulisho chake kwa hivyo iwapo ulituma maombi ya kupata kitambulisho, ni vizuri ukaweze kuzuru kituo cha huduma kilicho karibu nawe ukaweza kupokea kitambulisho chako.

Mojawapo ya michezo ambayo huvutia mashabiki wengi na kuhakikisha kwamba inaleta ule mvuto wa watu wengi kuja pamoja ni mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda ni mchezo ambao hupata ufadhili kutoka kampuni nyingi huku nchini ikiwemo kampuni ya betika, kampuni ya sportpesa, kampuni nyingi ambazo zinawekeza katika kukuza talanta ulimwenguni na hata nchini.

Wachezaji hawa wako katika shughuli ya mchezo, wachezaji hawa ambao timu moja ambao imevaa jezi ambayo imeandikwa KPR na nyingine ambayo imevaa jezi ya rangi ya kijivu wanaonekana kuwa katika shughuli ya mchezo na kule nyuma kuna mashabiki ambao wanafurahia mchezo huo wenyewe.

Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji ambao wako kwenye chirizi la mazoezi. Wachezaji hawa ambao wamevaa nguo za rangi nyekundu wanaonekana kuwa ndipo wanaanza mchezo. Kule nyuma, kuna mashabiki ambao wameka kuwa tazama jinsi ambavyo wanafanya shuguli yao.

Idara ya mahakama ina mbinu na njia tofauti za kuleta sera zake wazi kwa watu. Na njia moja ni kubuni mbinu za kuja na vikao faraga vya watu, ili kujulisha sera na jinsi ambavyo wanahitaji kuwahudumia wakenya kwa njia wazi, na kwa njia ambayo inaweza kuamsha ile ari ya kutegemewa kwa mahakama.

Rais William Ruto akiwa ameandamana na Mama Rachel. Akiwa anatazamwa na aliekuwa mwana sheria mkuu. Kule nyuma kuna majaji mbalimbali wa idara ya mahakama. Rais anaonekana kutia sahihi vitu mbalimbali na hii nisherehe ya kumtawaza kuwa Rais.

Baadhi ya michezo ndani ya uwanja ni michezo ya kuruka mchezaji huyu ambaye ana ruka zaidi anaonekana kuwa katika hali ya kuruka na hali ya kujisitiri ili asiweze kuumia kutokana na kule kuruka mbao ameruka.

Timu hii ambayo inaonekana ikishangiliia ikishinda kombe, kombe hili ambalo linaonekana kubebwq juu juu na moja wao wa wachezaji wa timu hii inaonyesha ushindi ambao wameupokea, hawana budi ila kushangilia ushindi wao.

Wachezaji wa timu ya vikapu ni wa kupendeza, wachezaji mchezaji huyu ambaye anatokea katika timu ya Zetech anaonekana kupambana na mchezaji mwenza ambaye ni wa mavazi ya rangi ya bluu katika uga huu, kuna wachezaji wengi ambao wamekaa kwenye uwanja huu.

Mawakili mbalimbali wakiwa wanatetea wateja wao kwenye koti. Mawakili hawa wakiwa wamebeba stakabadhi mbalimbali za kesi ambazo wanazishughulikia, wanasimama mbele ya jaji ili angalau kupigania kesi yao na kuona kwamba wateja wao wanapata haki.

Mojawapo ya huduma ambayo imeletwa katika Huduma center ni huduma ya kupokea cheti cha kuzaliwa na cheti cha kufariki. unapozuru maeneo haya ya huduma, utapata wahudumu ambao watakushughulikia, ili angalau kupata huduma hii kwa njia ya rahisi, na njia ambayo inakufanya ukaweza kujihisi kwamba umehudumiwa vizuri.

Watu waliovaa nguo zilizoandikwa Kenya ishara kwamba ni mashabiki wanaoshabikia timu ya asili ya Kenya. Watu hawa ambao wamevaa nguo za rangi nyeupe na nyekundu kisha walio na bendera katika uso wao wanaonekana kuwa na furaha na tabasamu wanapopiga picha

Rais William Ruto akiwasalimia mojawapo wa majaji wa koti la juu sana katika nchini Kenya, rais Ruto ambaye anaandamana na Martha Koome ambaye ni mkuu wa majaji hawa anaonekana kuwasalimia na hata kuwajulia hali majaji wa upeo wa juu.

Hawa ni mashabiki wa klabu ya timu ya AFC Leopards. Klabu ya timu ya AFC Leopards ambayo wanadhaminiwa na kampuni ya Sportpesa ni mmojawapo ya klabu ambazo zina mashabiki wengi nchini . Wakiwa wanaonekana kuwa na mabango tofauti tofauti na bendera za klabu hiyo. Timu hii inashabikiwa na watu wengi.

Muhudumu wa shirika la huduma Kenya wakiwa wanahudumia wakenya walio rundikana katika sehemu hii wahudumu hawa ambao wanaonekana kuzamia katika tarakilishi zao wanatumia ujumbe ambao wanapewa ilikuwaudumia wakenya ambao wamepiga foleni.

Watu hawa ambao wanaonekana kuwa na karatasi mbalimbali ambazo wanazileta mbele ya maafisa ambao wameketi kwenye meza wanaonekana kupiga foleni ili angalau wakaweza kutoa habari muhimu ambazo zitawasaidia ili wakaweza kuhudumiwa

Serekali imeraisisha huduma na kuleta hudumazake karibu na wakenya, karibu na wanainchi. Kwa hivo, pote ambapo unaona afisa wa huduma, unafaa kutembea pale, uulize maswali, au ukaweza kupokea huduma zozote ambazo serekali inaleta karibu na wanainchi.

Wahudumu wa Posta ambao hupatikana katika Huduma Kenya wanapozungumza na mmoja wateja. Mhudumu ambaye yuko ndani ya ofisi anaonekana kuzungumza na mteja. Kule kwenye kibao Pana njia ya kulipa mbinu za kutuma na kupokea barua kwa kupitia Mpesa.

Moja wapo ya majaji walio jitokeza katika utathmini wa majaji, na shirika ya Judicial Service Commission. Jaji huyu ambaye alikua wakili, anaonekana kujieleza mbona yeye ndiye anafaa kuchaguliwa, ili kuwa jaji mkuu.

Katika ofisi za huduma Kenya utawapata watu mbali mbali wakiwa katika shughuli mbali mbali. Katika picha hii kuna wahudumu ambao wamekuja ili angalau kupata huduma katika huduma Kenya. Wanaonekana kumzungumzia mwanadada mmoja ambaye yuko katika shughuli ya kuwashughulikia. Katika upande mwingine, kuna mwanadada na vitabu ambavyo viko mezani ishara kwamba kuna huduma inayoendelea.

Majaji wa idara ya mahakama wakiwa katika magwanda Yao rasmi ya ujaji pamoja na maafisa wengine ambao wanasalimiana mbele ya majaji hao. Majaji hao ambao wanaonekana kuvaa nguo za rangi nyekundu kisha magwanda rasmi ya kazi Wapo katika hafla hii.

Kwenye uwanja huu wamejaa mashabiki wengi ambao wanaonekana kuwa na nguo tofauti na wanaonekana kuwa wanashabikia na kuongea kwa kasi. Kuna yule ambaye anapiga picha na kule nyuma kuna wengi ambao wamekaa kwenye sehemu za wanapokaa mashabiki.

Huu ni ujenzi ambao unaendelea, ujenzi huu ambao ni wa taka ya choo na taka nyingine, ni mojawapo ya ujenzi. Kule kando kuna chombo ama kifaa ama gari ambayo inatumika katika kuufungua arthi ili tuweze kufanya ujenzi.

Mashabiki ambao wamebeba bendera ya Kenya ambayo ina rangi ya kijani, rangi nyekundu, rangi nyeusi na rangi nyeupe wakiwa wanashabikia kwa sana Wakenya hawa ambao wengi wamevaa mashati ya rangi nyekundu wanaonekana kuwa na furaha.

Mashabiki wengi wamefumukana katika uwanja huu, mashabiki hawa ambao wengi wao wanaonekana kuwa katika kwenye uwanja, na wengine ambao wamekaa kisha wakajaa hadi pomoni wamekuja katika uwanja huu kutazama na kushabikia mechi mbalimbali.

Je, unajua kwamba una haki ya kuhudumiwa kama mkenya katika kituo chochote cha Huduma center kilichokaribu nawe? Mara nyingi wakenya huogopa, lakini unapoingia kituo chochote cha huduma ,una haki ya kuuliza na una haki ya kuhudumiwa jinsi anavyohudumiwa mkenya yeyote yule kote inchini.

Watu mbalimbali pamoja na maafisa kutoka katika shirika la huduma Kenya wanaonekana kuchukua na kufanya shughuli za huduma katika sehemu hii ,watu hawa ambao wamepiga foleni na maafisa wa polisi ambao wanaonekana kupanga watu hawa wako katika chumba hiki hili kuhakikisha kwamba wanapokea huduma ambazo wanazihitaji.

Kitabu hili cha idara ya mahakama kina picha ambayo inaonyesha idara ya mahakama kwa nje. Kitabu hiki ambacho kinaonyesha jinsi idara ya mahakama inavyofanya kazi inasaidia watu kujua jinsi ambavyo idara ya mahakama hufanya kazi.

Mojawapo ya njia za kujieleza katika kuchagua serikali ni kupiga kura, kupiga kura ni jambo la kila mkenya ama jambo la kila mwananchi ili kueleza hisia zake ndani mwananchi lazima awe amekuja katika kituo cha kupiga kura akaweza kupiga kura yake na kumchagua kiongozi ambaye anataka.

Aliyekuwa raisi wa nne wa jamuhuri ya Kenya, mstaafu Uhuru Kenyatta, wakiwa wanasalamiana na aliyekuwa gavana wa Nairobi na wakiwa katika tabasamu lao. Wanaonekana askari pale nyuma na watu wengine ambao wameudhuria pamoja, katika shughuli hii.

Kifaa hiki ni cha kuhifhadhi maji, maji ambayo uhifhadhiwa kwa njia ya kitekinologia uwekwa kwa nguvu yakaingia katika mtugi huu kisha yakaweza kusambaza kote katika eneo hili ile kuhakikisha kwamba kila eneo lina maji.

Wanaonekana watu ambao wamepiga foleni mbele ya mtu ambaye yuko nyuma ya tarakilishi. Mtu huyu ambaye amevaa shati nyeupe, kisha amevaa nguo nyeusi kwenye juu, anaonekana ni mhudumu wa Huduma Kenya. Watu hawa ambao wamebeba vyeti mkononi wanaonekana kupiga foleni ili angalau kuhudumiwa.

Wachezaji wa klabu ya Gormahia ambayo inathaminiwa na kampuni ya Sportpesa wako katika uwanja kushabikia timu yao Kampuni ya Sportpesa ni mojawapo ya wathamini wakuu katika klabu hii ambayo imewezesha klabu hii kupiga hatua sana katika kuijenga.

Koti ya maelewano ni mojawapo ya koti ambazo zimeidhinishwa nchini, kwamba unapokua na kesi kuna njia mbadala ya kusuluhisha migogoro katika familia ama katika jamii, na mojawapo wa njia hii ni kuwa na koti ambayo husuluhisha mambo, madogo madogo katika jamii kwa kukaa chini na kuelewana ama kujadiliana.

Wahudumu wa shirika la huduma Kenya wakiwa katika ofisi yao. Wanajukumika na kuwa kwenye tarakilishi Ili angalau kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli ambazo zipo ili washughulikie wakenya wengi ambao huzuru maeneo ya Huduma Kenya .

Timu mbalimbali hucheza katika uga mbalimbali na ubora wa uga huu husababisha ushindi ama kushindwa kwa timu, kwa hivyo timu ya nyumbani huwa na mashabiki wengi ambao wanaishabikia, timu geni hua na mashabiki wachache na mara mingi husababisha kushindwa katika mechi zao za nje.

Wahudumu wa shirika la Huduma Kenya wakiwa katika mazungumzo wahudumu hawa ambao wamevaa nguo zao rasmi wanaonekana kuwa na wakati wa tabasamu na yule ambaye anazungumziwa na kuna yule ambaye anazungumza yule ambao anazungumziwa yuko katika kitanzambali akitazama tarakilishi yake.

Hawa ni mashabiki ambao wanashabikia mchezo wa taifa, wengi ambao wamebeba bendera na wengi ambao wamebeba ama wamevaa nguo za rangi ya bendera wanaonekana kushabikia mojawapo ya timu za Kenya ambazo zinawakilisha timu yao ama nchi yao katika mashindano.

Wafuasi na mashabiki wa Gor Mahia, wakiwa wamevaa, nguo zao za ushabiki rasmi, zikiwa za rangi nyeupe na rangi za kijani. Wakiwa wamebeba bango kwamba, tunahitaji timu kubwa kwa mfano, timu ya Man City.

Millicent Omanga almaarufu mama miradi wa Nairobi ni mmoja wapo wa wakilishi bunge almaarufu women rep ambao walikuwapo katika uchaguzi wa mwaka wa 2022 akiwania kwa tiketi ya chama cha UDA akiwa ni mmoja wa mama ambao walileta ushindani mkubwa sana katika gatuzi la Nairobi.

Mashabiki hawa ambao wamevaa machezi ya rangi nyeupe ,wengine wakiwa wamebeba pendera ya Kenya wengine wakiwa wamevaa kofia wengine wakiwa na tarumbeta wanashangilia timu yao ambayo inaokena kiwa ndio inacheza.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa, ambacho kimepeanwa katika eneo la Embu Magharibi na kimepeanwa katika hospitali ya Embu na kimepeanwa kwa mtu ambaye, ni wa kike na kinaweza kuwa moja wapo ya cheti ambacho kinapeanwa katika taifa la Kenya.

Shabiki wa timu ya Bandari akiwa amebeba bango na ushabiki wa timu hiyo ya Bandari Fc wakiwa wamevaa majesi yao ya rangi ya samawati na kule nyuma wakiwa wanaonekana wachezaji angalau wakifanya chirizichirizi za mazoezi yao.

Mashabiki mbalimbali wakiwa wameketi katika uga huu kushabikia klabu au timu yao . Mashabiki hawa ambao wengi ni wa klabu ya KDF ambao ni almaarufu ulinzi wanaweza kuja kwa wingi wao ili wakaweza kushabikia na kufurahia mchezo.

Klabu ya Gor mahia, ni klabu ambayo huwa na mashabiki wengi. Mashabiki hawa hujivunia klabu hii na mara nyingi hutokea wazi wazi, kuonyesha umahiri, kuonyesha furaha, na kuonyesha ushabiki wao katika viwango w mbali mbali. Klabu ya Gor mahia ni moja wapo ya klabu ambayo hufanya vizuri katika ligi ya Kenya.

Usanyaji wa taka ama fereji ya taka ambayo imewekwa katika sehemu hii ni mojawapo ya mbinu ya kuhakikisha kuwa tunaweza kuishi katika mazingira ambayo ni salama. Mbinu hii ambayo hukusanya taka na maji ambayo hutoka msalani inaweza kuhifadhi na hata kuweza kusaidia katika njia nyingine.

Mkimbiaji huyu yuko katika shughuli ya kukimbia au kuruka viunzi. Mkimbiaji huyu ambaye anaitwa kwa jina Kipchirchir anaonekana kuwa na mbio za kasi kisha kuna watu ambao wanamtazama. Baadhi yao wakiwa makocha na mashabiki.

Wafanyakazi wa Huduma kenya wakiwa wamevaa sare zao za kazi, wakiwa kwenye chumba hiki ambacho kimeandikwa mambo mengi. Wengine ambao wako nyuma ya tarakilishi, wengine ambao wameketi na wengine ambao wamesimama wanazungumza na kuna mama ambaye anahitaji kuhudumiwa.

Wachezaji hawa ambao wamepiga foleni ni wachezaji wa timu ya Kenya wachezaji hawa ambao ni wachezaji wa mpira wa vikapu almarufu basketball wamesimama wima ili wakaweza kuimba wimbo wa taifa na kisha baadae wakaweza kuingia katika uga wakaweza kucheza mchezo.

Wanachama washirika la Judicial service commision wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome na David Omwanza wakiwa katika shughuli nzima ya kuwashilisha na kuwazungumzia watu kuhusu kile ambacho wanafanya na zile hatua ambazo wamechukua kama Judicial service commision.

Shabiki wa klabu ya Tuska almaarufu wanakombe wakiwa wanashangilia na kubeba mabango na kisha kubeba bendera juu na juu hawa ambao mara nyingi wamebeba kombe la klabu katika nchini Kenya wanaonekana kuwa na kwa kushangilia na kwa kuimba kwa sauti.

Nje ya ofisi ya Huduma Kenya. Wanaonekana watu ambao wametoka kwenye ofisi na anaonekana askari ambaye yuko mkabala kwa mlango ili kuwatazama watu hawa. Bembeni kwingine mnaonekana gari ambayo imebakiwa. Katika chumba hiki cha huduma, unaweza kupata shughuli nyingi za kiserikali ambazo zinafanyika hapa.

Kila Mkenya ana jukumu la kuhudumiwa ipasavyo, na ni haki yake kuhudumiwa. Kwa hivyo serikali kwa sera zake imebuni mbinu ya kuhudumia wakenya na mbinu hii ni kupitia kwa shirika la Huduma Kenya. Unapofika katika huduma hii unaweza kupokea aina nyingi za huduma za serikali.

Hiki ni chumba cha huduma Kenya, kwa umbali tunamuuona mhudumu wa huduma Kenya akiwa anawaangalia wateja ambao wameketi kwenye foleni hili wakaweza kupata huduma zao kisha watazamaji au wataja wamekuja na wanaangalia hili angalau wakaweza kuhudumiwa.

Shuguli ya kuchukua vitambulisho, inahitaji wewe ambaye unahitaji kitambulisho, uweza kuzuru vituo vya kitambulisho. Kaweze kuchukua rekodi ya vidole vyako, ukaweza kupigwa picha, na zaidi ukaweza kuchukua ujumbe muhimu kutoka kwako.

Kifaa hiki ni cha kusanya taka, kifaa hiki ambayo mara nyingi hupatikana katika nyumba nyingi na ofisi nyingi husaidia hili kukusanya taka ambazo huenda zikarundukana kila mahali na kusababisha uharibifu wa mazingira, unapoona bidhaa hii inaashiria kuwa watu wanasaidiwa katika ukusanyaji wa taka.

Watu hawa wameketi katika viti vilivyopo katika jumba hili la huduma Kenya wakiwa wanasubiri hatamu yao ya kupokea huduma kutokana na wateja wa Huduma kenya. Watu hawa ambao wamekuja katika sehemu mbali mbali kupokea huduma wameketi kungoja zamu yao.

Ofisi za uhamiaji almaharufu immigration service hupokea wateja wengi kwa wakati mmoja, wateja hawa ambao wamepiga foleni na huenda wanazungumza pamoja na mmoja wa maafisa katika shirika hili wanaonekana kuwa wapole wakingoja wahudumiwe.

Katika mahakama kuna sera ya kuongea almaarufu The Judiciary Dialogue Day katika siku hii majaji pamoja na washukiwa pamoja na watu ambao huja kwenye koti huchukua nafasi ya kuzungumza na majaji hupata nafasi ya kuwahudumia wananchi na kupokea kutoka kwa wananchi jinsi watakavyo wahudumia wananchi hawa kila wakati.

Mashabiki mbalimbali ambao wameingia katika uwanja huu Ili kushabikia timu Yao. Wanaonekana kuwa na furaha sana. Mashabiki hawa wengi ambo wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyekundu, wengine ambao wamebeba bendera wanaonekana kuwa na tabasamu Sana.

Wahudumu wa shirika la Huduma pamoja na mteja. Kwenye meza kuna kipakatalishi na kwingine kuna kalamu na kwingine mteja ana andika baadhi ya jumbe muhimu ambazo amehitajiwa kuandika na yule mhudumu wa Huduma kenya.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu pamoja na jaji mwingine wa mahakama ya upeo yaani supreme court wakiwa wanachukua picha wakiwa katika mawanda yao rasmi ya shughuli ya kortini. Wameonekana wakiwa na tabasamu kubwa.

Rais wa mahakama Martha Koome akiambatana pamoja na wakuu katika idara hiyo wakiwa wsnasalimia watu walio katika kongamano. Watu wenye kongamano wanaonekana kuwa watabasamu kisha rais naye anaonekana kuwa watabasamu zaidi.

Raisi William Ruto, pamoja na Martha Koome wakiwa pamoja na Moses Wetangula, wakiwa wanaonyesha mabango ama vitabu ambavyo vimesinduliwa katika moja wapo wa kongamano la idara ya mahakama. Wanaonekana kuwa na tabasamu na wanaonekana kuwa, watashirikiana pamoja ili kuinua idara ya mahakama.

Maafisa wa huduma namba wakiwa wanachukua ujumbe muhimu kutoka kwa watu ambao wamekuja ili angalau kujitokeza kupeana ujumbe huo ambao utawasaidia kupokea huduma namba zao, watu ambao wamekuja kwa wengi wao wamepiga foleni ili angalau kupata huduma zao.

Aliyekuwa kinara wa upinzani, Raila Odinga, akizuru ofisi hii kwa ajili ya kuchukua ujumbe muhimu ambao itasaidia serikali kupata ujumbe muhimu kwa watu wake au kwa wananchi wake. Raila Odinga ambaye anaonekana kuekemea kifaa cha kidijitali anachukua na kuweka ujumbe wake muhimu.

Wahudumu wengi katika Huduma Center ,jinsi wanavyoonekana huvaa nguo ambazo ni nzuri na za kupendeza. Shati jeupe na nguo za chini ni nyeusi, ili kuhakikisha kwamba wanaweza kutambulika na watu ambao hupokea huduma.

Huu ni mchezo wa kandanda timu ya GorMahia ikiwa inacheza pamoja na timu inzani ambayo wanafadhiliwa na shirika la Betika. Mchezo huu ambao umeleta mashabiki wengi, umeweza kuchezwa kwa ubora wake. Mashabiki wanaonekana kuwa wamevaa majezi ya timu ambayo wanashabikia.

Rais Uhuru Kenyatta wakiwa pamoja na mkewe, wakichukua kiapo cha ofisi walipochaguliwa katika uongozi wa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, wakiwa, pamoja na rais wa mahakama aliyekua wakati huo rais David Maraga.

Kwenye shirika la huduma Kenya utawapata watu mbali mbali ambao wanafanya shughuli mbali mbali. Mojawapo ya shughuli ambayo hufanyika katika shirika hili ni shughuli ambayo huitwa police clearance certificate . Hiki ni cheti cha kuonyesha kwamba hauna makosa yoyote katika idara ya shirika la polisi. Katika idara hii utamkuta mhudumu ambaye anashugulika katika nambari kumi na tano ya sehemu hii.

Kushinda kikombe katika mchezo wa vikapu ni jambo la muhimu sana. Timu hii inaonekana ikiwa na kushangilia zaidi wakiwa pamoja na makocha, wakiwa pamoja na wachezaji, na wote ambao mashabiki wamekuja wanasherekea pamoja kwa sababu ya ushindi kombe ambalo wamelibeba.

Hapa ni kwenye afisi za huduma za umma . Watu wamekaa chini , kwenye foleni ndefu wakingoja kwa hamu na ghamu kufikiwa na kupata huduma .

Kwenye uwanja huu wanaonekana mashabiki ambao wamevaa sare mbalimbali. Mashabiki hawa ambao wanaonekana ni mashabiki wa mchezo wa raga wanaonekana kucheza na kuwa wenye furaha wakiashiria kwamba wanawangalia wachezaji ambao wako kwenye uwanja.

Wachezaji wawili wakiwa katika shughuli ya mchezo, wakiwa wanang'ang'ania mpira ambao uko juu hewani. Mchezaji wa kwanza akiwa ameuangalia kwa karibu na yule mwingine akiwa anaukaribia kwa karibu. Wanacheza katika utamini wa shirika la Betika, wakiwa katika uwanja ambao umepigwa bango FKF Primier League .

Moja wapo ya sera nzuri za serikali ni kuleta huduma kwa watu na mojawapo ya idara ambayo hupeana huduma hii ni huduma Kenya, huduma hii imeboresha huduma za serikali kwa watu wengi, unapoingia kwenye ofisi hizi utapata huduma nyingi zikiwa pamoja.

Aliyekua waziri, Justin Muturi, akiwa anawasiliana pamoja na wahudumu katika shirika la huduma Kenya. Justin Muturi ambaye ameonekana kuvaa sawia na wahudumu hawa anawasiliana pamoja na mhudumu huyo ambaye anamweleza kuhusu yale ambayo yanaendelea katika sehemu hii. Wafanyikazi wengine wanaonekana kuwa katika shughuli zao za kawaida.

Katika uwanja pana wachezaji pamoja na mashabiki. Mashabiki wameaonekana kujaza sehemu ya ushabiki wao, na wachezaji wanaonekana kupiga shughuli kwenye uwanja. Wachezaji wa timu moja wakiwa wamevaa rangi ya samawati, na wengine wa timu nyingine wakiwa wameonekana kuvaa rangi ya majano.

Moja wapo ya michezo ya kuruka ndani ya uwanja ni kuruka viunzi, wachezaji hawa wanajaribu kuruka ilikufanya upinzani na kandokando yao mnamakocha na watadhmini ambao wanajaribu kuona ubora wa kuruka na jinsi wachezaji hawa wanaruka.